Chupa ndogo nyeupe na kifuniko chekundu kina tembe ambazo zina madini ya iron . Tembe zinazoweza kubebwa kwenye chupa hii ni ya kiwango cha sitini.

Ngamia ambaye amechoka amelala sakafuni ya hudhurungi na amebeba mzigo mgongoni mwake. Mzigo wenyewe ni wa rangi nyekundu. Ina ishara ya kuchoka na ana maumivu makali

Chupa ndogo ya kijani kibichi ina kijikaratasi nyeupe na manjano iliyoandikwa Natures bold kuonyesha kampuni iliyo itengeneza dawa hilo. Kuna mchoro wa jua kwenye chupa hiyo na inaashiria zile tembe ambayo inaweza kubebwa humu.

Mtu mmoja ambaye amependeza, ameshuka nywele zake na kuvalia mavazi ya kupendeza, amelala kwenye kiti na kupanua kinywa chake, anaoneka kuwa na tatizo na jino lake. Mwanamke ambaye anamshughulikia amevaa glavu, na ana chombo kinachotoa mwanga kwenye kinywa cha mgonjwa yule.

Kisanduku nyeupe na kijani kibichi kimesimamishwa wima, kimeandikwa vitamin A creme, kando yake kuna kijichupa kidogo cha hudhurungi kimeandikwa maandishi hayo pia. Kimeeleza jinsi ya dozi inavyopewa.

Huyu ni mhudumu wa afya au daktari. Amevalia glovu ya kijani kibichi, amepakata sindano ambayo inaonyesha kiwango cha dawa ambacho kinafaa kiingie mle na kichupa kidogo kilichoandikwa yale magonjwa ambayo yanashughulikiwa.

Tenki kubwa ya majimambayo imewekwa juu ya vyuma. Imepakwa rangi nyeupe, na kuna watu watatu ambao wanaonekana kuangalia kiwango cha maji kilicho kwenye tenki hiyo. Watu wenyewe wamevalia reflector na wanaangalia upande tofauti tofauti.

Mwanamke aliyependeza ameshikilia nwele yake kati kati, na amevalia shati ya nyeupe yenye mistari mieusi. Yuko kwenye nyumba kilichoandikwa Dental Care, na kuna saa ukutani amabapo watu wengi wanakuja kupokelewa hapa na kuelezwa njia ya kwendea.

Daktari watatu waliovalia barakoa na mavazi maalum yenye rangi ya samawati wanamshughulikia mgonjwa kwenye kinywa huku wamevalia glavu nyeupe. Mmoja wao anawatazama Kila ambacho wanakitekeleza.

Mkono wa mwanaume mmoja, aliyevalia koti na shati nyeupe, lenye mistari mieusi. Imepakata tembe zilizowekwa kwenye karatasi na mkebe nyeupe. Baadhi ya dawa zimesagwa.

Eneo hili kuna mafuriko ambayo yametokea baada ya mvua ya masika. Wanawake wawili wako katika harakati ya kupunguza maji katika sehemu hii. Mwanamke mmoja amevalia suruali na ameshikilia nywele zake katikati. Watu hawa wanatumia besheni na ndoo nyeupe kuendeleza shughuli hiyo.

Watu watano wako chini ya hema iliyoandikwa USAID. Mmoja wao anawaonyesha jinsi ya kunyunyuzia maji kutoka kwenye kifaa kilichovalishwa kwenye mgongo. Baadhi yao wamevalia glavu nyekundu.

Mzee aliyevalia kofia ya samawati, barakoa, shati nyeupe iliyo na mistari mieusi na nyeupe ,amefunga macho yake kuashiria maumivu makali ya sindano. Kuna mkono wa mwanamke ambaye imevalia pete na saa, linaendeleza shughuli za kumdunga mgonjwa sindano.

Kuta nyeupe yenye mchoro wa maji safi, na ni nzuri ya kunywa, imeandikwa ukutani, na kuna michoro ya vibonzo. Kuna mwanamke mmoja aliyevalia shati nyekundu na skirt nyeusi, yuko na ndoo anafanya usafi ndani ya jumba hicho.

Wanawake wawili ambao wanaendeleza tiba ya kisasa. Mwanamke mmoja aliyefunga kitambaa kichwani mwake na kuvalia barakoa na tisheti nyeusi anafanana ambaye amefunga macho yake kwa maumivu makali ya sindano na kuna daktari ambaye amevalia barakoa pia na amesuka nywele zake na anamdunga mgonjwa huyo sindano.

Jumba ndogo, lililopakwa rangi ya samawati na nyeupe, lina mchoro na maandishi ukutani. Kuta zenyewe kuna mifereji miwili ambayo watu wanateka maji kutumia ndoo na mitungi. Watu wenyewe wanaonekana kuwa wamesubiri kwa muda mrefu.

Chumba hiki ni kliniki ya meno, ambapo kuna bango kubwa lililoandikwa dental care .Limepakwa rangi ya kupendeza ya kuvutia wateja wengi. Kuna televisheni kwenye ukuta, inaonyesha kipindi ambacho kinaendelea, kuna bango lingine liko ukutani ambalo lina maandishi ambayo hayasomeki vyema.

Hii ni mikebe za kutilia dawa, amabazo ziko na rangi nyeupe, ambazo kuna vijikaratasi ambavyo zimewekewa, ambazo zinapeana masharti jinsi dawa hizo zinafaa zitumike. Kuna vijikaratasi juu ya mikebe hiyo, ambayo inapeana maelezo jinsi dawa hiyo itatumika. Baadhi ya dawa zimewekwa kwenye vifuniko vya mikebe hiyo.

Zulia nyekundu inaonekana kuwa imetandikwa na kuna vifaa ambavyo vimewekwa juu ambayo inaendeleza shughuli za uganga na vifaa hivyo vinaonekana kuwa na chembechembe za dawa.

Kuna watu watatu katika chumba cha wagonjwa ambapo mama mmoja anaonekana kuwa amemlea mtoto ambaye anaonekana kuwa analea. Kuna muuguzi ambaye anamdunga mtoto huyo sindano.

Hiki ni chupa cha kutilia dawa ambacho kina uwezo wa kubeba tembe zaidi ya thelathini na tembe zilizo ndani ni za rangi ya manjano.

Kuna kitambaa cheupe ambacho kuna tembe ambazo zimewekwa chini na kando yake kuna mkebe wa kutilia dawa zaidi ya mia moja. Umeandikwa High-potency VITAMIN D na dawa hizo zinaweza kutumia katika maumivu ya mifupa.

Eneo hili kuna ghorofa aina nyingi ambapo kuna uharibifu wa ghorofa, kwani kuna sehemu zilijengwa kwenye sehemu ambayo haifai. Kuna baadhi ya watu ambao wamevalia reflector na wanaendeleza upigaji wa picha.

Chumba kimoja cha hospitalini, ambapo kuna wauguzi wawili, ambao wanaendeleza shughuli ya ung'oleaji meno na wamevalia barakoa na mavazi rasmi, na kuna mgonjwa aliyelala kwenye kitanda ambaye anaendeleza shughuli za ung'oleaji meno.

Kuna watu watatu katika hema iliyoandikwa pata chanjo kaa chonjo ambao wamevalia barakoa. Mmoja wao ameketi na anachanjwa. Kuna meza sehemu hii ambayo ina jokofu ya kutilia dawa.

Mwonekano wa basi hili linaashiria kuwa limepata ajali na watu wengi wameweza kuaga. Gari hili liliweza kugongana na gari la petroli. Kuna baadhi ya watu wameweza kufariki na wengine wamenusuriwa, ilhali wengine bado wanatazama na kupiga picha ya kile ambacho kiliweza kutokea.

Hiki ni chumba moja wapo kule hospitalini ambapo baba na mama wamekaa kwenye kitanda wamemlea mtoto na kumwangalia. Mtoto amefungwa katika leso jekundu na iliyo na maandishi katika rangi ya samawati na amevalia kofia.

Katika chumba hiki cha wagonjwa, kuna muuguzi aliyevaa vazi ya kijani kibichi na anaonekana kumhudumia mgonjwa kwa kumfunika vizuri na kuna mashine kwenye meza ambayo inaweza kutumika kumkabili mgonjwa, kuna blanketi ya kumfunikia mgonjwa, kuna viti viwili vya kukalia.

Kuna wauguzi zaidi ya watano katika kituo hiki cha afya ambapo mmoja kati yao anaendeleza chanjo ya polio kwa mtoto mchanga aliyelemewa na mama yake aliyeketi. Mmoja wa wauguzi anaonekana kupiga picha kutumia simu ya mkono.

Muuguzi aliyevalia barakoa anaweka dawa kwenye sidano. Kuna baadhi ya watu waliovalia reflector zinazoashiria kuwa wako pamoja kati ya wale ambao wanaendeleza shughuli za afya katika hema hii nyeupe.

Watu watano na mtoto mtoto mmoja mchanga ambaye wanaonekana kutoka jamii ya wamaasai wanaonekana kuzunguka na mitungi yao ili kutafuta maji ya kunywa na mitungi hiyo ni chafu sana na inaonekana kuwa maji ambayo walipata ni machafu.

Mgonjwa anayehudumiwa katika chumba cha ung'oleaji wa meno, kuna wauguzi wawili ambao wanaendeleza shughuli hiyo, kuna mwanga unaotokea sehemu ya juu, na kuna karo ambayo inaendeleza uoshaji wa mikono.

Meza jekundu ambalo lina dawa tofauti tofauti, baadhi ya dawa zenye viyoyevu ambavyo vimewekwa kwenye chupa. Kuna kiti cha kukalia ambapo juu yake kuna kitabu, kuna mfuko ambao umewekwa chini, na kuna jug ya kuchotea maji.

Lililowekwa kwenye mti wa stima, ambayo ina jina la daktari na zile shughuli ambazo anatekeleza na nambari yake ya simu. Kuna mtu mmoja ambaye anaangalia bango hilo, ili aweze kupata maarifa zaidi.

Hii ni chumba mojawapo ya kliniki ambapo muuguzi anamchanja mtoto mchanga dozi ya polio. Mtoto huyo amelelewa na mwanadada mmoja aliyevalia kofia nyekundu na fulana. Ilhali muuguzi amevalia mavazi rasmi na miwani. Nyuma yao kuna meza iliyo na chupa ya sanitaiza na kitabu.